Mtu ambaye anapanda ngazi ambayo imetengenezwa kwa chuma . Kuna mtu amesimama juu, kando kuna miti mirefu.

Dawa ambazo zimewekwa kwa vifaa za glasi kwenye chupa tudogo tudogo, moja imebebwa kwa mkono. Nyuma kuna kifaa.

Watu ambao wamebeba mtungi kwa vichwa, wanaonekana kuwa wanatabasamu. Nyuma yao kuna mimea ya majani.

Watu wawili wamesimama. Mmoja amevalia kofia kwenye kichwa. Ameweka mikono nyuma yake. Ako kando ya jumba ambayo ina maandishi nje. Yameandikwa katika lugha ya kiingereza kama school . Kando yao kuna mimea na miti.

Watu wamevalia mannguo rasmi. Kwa mdomo hata kwa uso. Wameshika vifaa mkononi, kama vile mtungi. Wanaonekana kuwa na miminiza kifaa kingine, yenye kiko chini.

Watu wamevaa nguo rasmi. Mmoja amesimama mwingine ameketi, anashughulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda. Wako katika jumba lenye madirisha ya chuma inayoleta mwangaza ndani.

Watu wawili , mmoja amesukuma pikipiki mwengine amekalia amebeba mitungi. Mbele kuna miti ya majani. Wako katika maji yenye imechafuka sana.

Sehemu fulani kuna vitu tofauti tofauti kama vile chupa za plastiki ambazo zina rangi nyeupe. Kuna mkono ya mtu na vitambaa vya aina tofauti.

Dawa ambalo limewekwa kwenye meza juu. Ina maandishi yameandikwa katika herufi kubwa na ndogo. Kama vile dawa ya tenzi dume kupanuka. Ina nambari ya mia moja.

Watu ambao wamevaa barakoa. Mmoja ameketi na mwingine ako kando yake. Anaonekana kuwa amemshika. Wamevalia manguo nyeupe. Nyuma yao kuna kifaa ambacho kimeandikwa.

Mtu amevalia manguo meupe na barakoa mdomoni na miwani kwa macho. Ameshika vifaaa vya hospitali kama vile dawa.

Watu wako sehemu fulani ya hospitali, kuna vitanda na wagonjwa. Kuna mtoto amelazwa kwa kitanda na watu kando yake wamesimama wanamuangalia. Nyuma yao kuna madirisha ya vioo.

Kuna majumba mengi, mengine yamefunikwa na vitambaa, vya rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu, zingine zina mabati. Kuna mimea ambayo imekauka, kunaonekana kuwa hii sehemu kumechakaa.

Sehemu fulani ambayo kuna vifaa vya kuuzwa kama machupa, ndoo yana vitu ndani tofauti tofauti, kuna meza, kuna michoro.

Watu wako katika sehemu fulani jijini, wamevalia manguo nyeupe. Nyuma yao kuna mitungi na majumba. Kuna manyasi na mimea mingine.

Watu wawili ambao wameinama. Mmoja amemshikilia kwa mgongo. Amevalia masare nyeupe. Kuna madirisha ambayo yanaleta mwangaza.

Chupa la dawa bali la plastiki, ni ndogo haswa. Lina maandishi ambayo yameandikwa katika herufi kubwa na ndogo. Nyuma kuna kikaratasi haswa pia kina maandishi.

Dawa ambalo liko katika chupa la glasi lina maandishi ambayo yameandikwa katika herufi kubwa na ndogo. Maandishi haya yameandikwa kwenye lugha ya kiingereza, kando kuna kifaa kingine.

Mtu ambaye amevalia sare za bluu. Amevaa barakoa. Ameshikilia dawa kwa mkono wake. Nyuma wake kuna watu wamesimama. Haswaa wamevalia mabarakoa, pia. Wako katika kijumba. Chenye mabati.

Sehemu ya ndani ya chumba chenye sakafu ya matofali mepesi na ukuta wa rangi ya machungwa. Kuna televisheni ndogo iliyowekwa juu ya ukuta upande wa kushoto.

Mtu aliyevalia mavazi meupe ya kujikinga, akiwa na kifaa cha kunyunyizia dawa ambacho kina rangi ya machungwa.

Mtu ambaye amevaa mavazi nyeupe ameshikilia kifaa mkononi. Kuna mwingine ameketi kwa kiti cha plastiki ametega sikio. Nyuma yao kuna watu wengine wanatazama upande mwingine.

Watu wameinua mikono. Wameketi kwa viti vya plastiki. Wengine wamesimama nyuma. Wote wameinua mikono juu. Nyuma yao kuna miti, imekauka, nyingine inaonekana kuwa iko sawa.

Watu wawili wameketi, mmoja amevaa barakoa na manguo nyeupe. Kuna chupa kando na wamekalia viti vya plastiki kuna meza ya mbao.

Chumba cha hospitali kina vitanda mingi zimepangwa kwa mstari. Kuna mgonjwa ambaye ameketi juu. Kuna televisheni inaonyesha mtu. Kuna vitambaa nyeupe.

Watu wawili, mmoja ameketi, mwingine amesimama, wamevaa barakoa. Mwingine ameshikilia kifaa mkononi. Kuna vitu kwa meza vya hospitali, kuna kiti.

Madawa ya aina tofauti tofauti yamepangwa, kuna dawa lina maagizo kutoka kwa daktari. Imeandikwa nambari moja dose na maandishi mengine inayoandikwa katika herufi ndogo na kubwa.

Daktari wa macho akiwa namfanyia mgonjwa uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa kitaalum cha kuangalia shida, amevaa gloves na koti cheupe na nyembamba.

Sehemu chafu. Watu wamesimama. Kuanzia kwa umri mdogo hadi mkubwa. Kuna majumba ambayo yanaonekana kuwa hali mbaya. Kuna miti, za stima.

Ni mtu amesimama, amevalia manguo nyeupe na barakoa na gloves nyeupe. Ameshika kifaa kwa mkono, mwingine amelazwa kwa kitanda. Kuna mashini kubwa, makabati na imewekwa vifaa mingi za hospitali.

Watoto wanaonekana wakicheka, wakitabasamu. Wanaonyesha viganja vyao vina uchafu. Nyuma yao kuna miti mirefu na mingine inaonekana kuwa imekauka, kunatokelezea jua likipenya.

Sehemu ndogo ya barakoa inaonekana, kuna dawa mbili zimepangwa, vizuri. Moja imeandikwa maneno ya Kiingereza. Kama yellow fever vaccination . Chini kuna kifaa kingine.

Watu kadhaa wamesimama ndani ya ukumbi ulioandaliwa kwa ajili ya tukio rasmi. Mmoja ameketi juu ya kitanda. Wako katika jumba ambayo inaonekana lina vifaa tofauti tofauti.

Mkono umevalishwa gloves , imeshikilia dawa ambayi na maandishi tofauti tofauti, yenye rangi tofauti tofauti, kama kumi na mingineyo ambayo yameandikwa katika lugha ya Kiingereza. Nyuma kuna kitambaa, nyeusi.

Chupa kadhaa za chanjo ya homa ya manjano zikiwa zimepangwa kwa usafi juu ya uso wa benchi. Kila chupa ina kifuniko cha manjano na maandishi yanaonyesha dozi tano kwa kila chupa.

Mtu anachotelea maji kwenye mtungi ambao amewekelea ndani ya besheni. Nyuma kuna manguo yameanikwa kwa kamba na jumba la mabati.

Mtu ameangalia kando na ameshikilia kifaa, anapuliza maji kwa mimea ambayo imepangwa kwa laini. Mbali kuna miti inaonekana ikiwa tofauti tofauti.

Mikono ya mtu ikishika paketi sita za pedi za kike zenye vifunganishio ya rangi ya samawati na nyekundu. Pedi zimefungwa kwa mpangilio na mstari mmoja wa wima huku mandhari ikiwa na mwangaza wa ustani.

Meza ya mviringo, juu yake kuna machupa tofauti tofauti, yamefunikwa na vifaa tofauti tofauti. Yamo maji na vitu zinginezo. Kando kuna mamawe na maandishi yameandikwa.

Sema ya hospitali. Kuna mashine. Televisheni, na muda amesimama amevaa mavazi ya kazi. Ameshikilia kifaa mkononi. Amevaa barakoa.

Meza ya mviringo ya rangi nyekundu iliyofunikwa kwa sehemu ya chupa mbalimbali za plastiki gazi zilizotumika kujazwa vinywaji tofauti tofauti.

Watu wawili ndani ya chumba cha upasuaji, wamevalia mavazi ya ulinzi. Barakoa, kofia na miinani . Wamefanya upasuaji kwa kutumia vifaa maalum.

Mtu aliyevalia mavazi ya kinga ya bluu na maski ya uso, ameshika container la njano, lenye alama ya tahadhari ya sumu, yupo ndani ya mazingira yenye mitambo na vifaa vya kielektroniki.

Maboksi matatu ya dawa ya aina ya Stamil yenye rangi ya njano na kuna za bluu. Yenye maandishi yanatoa maelezo ya dawa hiyo. Ikiwemo matumizi, maelezo ya kitibabu.

Tone la dawa. Limewekwa kando. Na kuna maboksi tatu ambayo yameandikwa vitu kutokana na maagizo ya daktari.

Kuna watu wawili, mmoja amelazwa kwenye kitanda, mwingine amesimama amevaa barakoa mdomoni na gloves, na amevalia masare nyeupe kuna maandishi kando yao.

Watu wameketi mmoja amevalia sare nyeupe ameshikilia kifaa. Mwingine ameketi hasa ametega sikio. Kifaa kiko juu ya sikio lake. Nyuma yake kuna wengine wameketi wakionekana wakizungumza.

Watu wengi wamesimama. Wana vijiti mkononi. Wamevaa mabarakoa. Wanaonekana wakitafuta kitu. Kuna miti na vijikaratasi vimetapakaa kila pahali.

Watu wawili mmoja amevaa suruali nyeusi mwingine amevaa suruali la bluu. Nyuma yao kuna miti mirefu. Chini kumekauka.

Watu wawili, mmoja ameketi, mwingine amesimama, wamevalia barakoa na miwani. Kuna nyasi zimekauka. Nyuma yao kuna kitambaa nyeupe.

Chupa za plastiki zimetapakaa chini. Zimeekwa vitu vya color ya aina tofauti tofauti. Kuna makaratasi yako kando na besheni haswaa imeekwa vitu chafu zimetapakaa chini.

Watu watatu wamesimama. Wawili wamevaa glovu. Wameshika kifaa mkononi. Kuna mmama ameketi. Ametega sikio.

Dawa hii linaonyesha madini ya chuma mwilini. Kila chupa ina vidonge mia moja na ishirini na kipima kinachopendekezwa ni kidonge kimoja kwa siku.

Watu wawili wamebeba mtungi kwa mgongo. Ambaye ako nyuma amebeba mtoto na mkono mmoja na amevalia mavazi ya marangi ya machungwa .

Mtu aliyevalia glavu ya matibabu akimshika mtoto ambaye amevalia shati ya mistari ya majani na nyeusi. Mtoto yuko chini ya uangalizi wa karibu na inaonekana ni shughuli ya matibabu.

Mtu aliyevaa sare za mauguzi anamshika mkono mwingine aliyevaa nguo yenye maua ya manjano wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya hospitali au kituo cha afya.

Watu wawili, mmoja ameketi mwingine amesimama amevalia mavazi nyeupe. Anaonekana kuwa daktari akimweleza. Kuna dirisha la vioo linaingiza mwangaza ndani ya jumba hilo.

Chumba chenye barafu kilichojaa chupa ndogo za dawa au shindano zenye lebo, barafu imetandaa kuzunguka chupa hizo ili kudumisha ubaridi ikidokeza kuwa dawa hizo zinahitaji kuhifadhiwa katika mazingira yenye joto la chini.

Daktari amesimama katikati ya vitanda viwili vimetandikwa, amevalia manguo nyeupe, ako katika chumba cha wagonjwa, kuna mashini nyeupe na vitambaa.

Daktari ambaye amevaa nguo ya blue .Ameshika mtoto akimnyunyuzia dawa kwa mdomoni. Kuna mama amesimama kando yake akimtazama kwa tabasamu. Wako katika chumba cha wagonjwa.

Watu wawili wameketi. Mmoja amevaa shati la machungwa, mwingine la manjano. Mwenye amevaa shati la manjano, anashika kifaa kama sindano na madawa kwa mkono. Mwenye ako nyuma yake amekumbatia mtoto mkononi.

Maji yametapakaa kila pahali. Kuna mtu anaonekana ako ndani ya maji lakini amesimama. Mabati tofauti tofauti, miti ni kubwa mirefu tena imekauka, mimea tofauti tofauti.

Mtu aliyevalia koti la maabara ameketi mbele ya dawati lililojaa vifaa vya kisayansi ikiwemo kompyuta na sahani zenye sampuli.

Mtu aliyesimama katika chumba cha hospitali. Amevaa shati nyekundu na ameangalia upande wa kushoto, karibu na vifaa vya matibabu kama vitanda na ndoo ya manjano kwa ajili ya usafi.

Watu wawili wakiwa wanamfanyia mtu kipimo cha afya. Wamevaa glavu na mavazi ya hospitali. Mmoja ana koti nyeupe kama la daktari. Mwingine ana sare ya samawati.

Mtu aliyevaa blausi ya buluu amesimama mbele ya incubator yenye mtoto mchanga ndani yake. Incubator hii ni kifaa cha matibabu.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe akimshika mkono mtu aliyeketi mbele yake. Huenda ni mgonjwa. Mukthadha unadokeza kuwa ni tukio la uchunguzi au huduma ya kimatibabu.

Watu wawili, mmoja amesimama amevalia mavazi nyeupe na miwani shingoni. Ameshikilia kifaa cha kudunga mgonjwa kwa mkononi. Mwingine ameketi kwa utulivu.

Kundi la watu walioketi kwenye nyasi ,wakiwa wamevaa mavazi ya kiutamaduni . Wakimsikiliza mtu mmoja aliyesimama mbele yao, mtu huyo amevaa shati nyeupe na suruali nyeusi.

Mtu anayetoa huduma ya masikio, akiwa amevaa barakoa na miwani ya kinga. Anamhudumia mwingine aliyeketi kwenye kiti, wengine wameketi nyuma, baadhi wakiwa wamevaa mavazi meupe.

Miti imepangwa juu ya meza. Inaonekana imekauka. Kando yake kuna vichupa vya plastiki vya rangi tofauti tofauti. Juu kuna panga na manguo ambayo imefungwa. Nyuma kuna mumama ambaye ameketi akionekana anatazama kwa umakini.

Watu wawili wameketi chagwani kwenye viti vya plastiki . Mmoja wao ameshikilia vifaa vya matibabu . Nyuma yao kuna milima na nyumba za kijijini.

Chupa za plastiki za aina tofauti tofauti, zimepangwa. Nyuma kuna makaratasi nyeusi, ambayo yanaonekana kuwa yametapakaa kila pahali. Chini kwa udongo, kunaonekana kuwa kuna uchafu, haswa.

Wazimamoto wawili wamevalia sare nyekundu na kofia za usalama, wakiwa karibu na mtoto amevalia sare ya buluu. Wanaonekana wakifanya mafunzo au kutoa elimu kuhusu usalama wa moto.

Watu wawili wamesimama wamevaa mabarakoa kwa mdomo. Mmoja ameshika kipima joto anapima mzee. Mzee ambaye ameketi kwa kiti cha mbao nyuma yao kuna kijumba na kijiti kinaonekana kwa umbali na mimea ya maua inaonekana chini yao.

Watu wanne wanajadili nje ya jengo. Wawili wakiwa na mavazi ya usalama. Kuna kifaa kiko mbele yao ambacho kinatumika kwenye kazi.

Wahudumu wawili afya wakiwa kwenye mazingira ya hospitali wakiwa wamevalia mavazi ya kinga, barakoa, glavu na kofia maalum wakihudumia mtoto mchanga kwenye kifaa cha matibabu.

Bango jeupe lenye maandishi mekundu ya matangazo. Mwandishi anasema kuhusu dawa za mapenzi, nguvu za kiume na huduma za kupunguza mke au mume. Kuna mzee amesimama kando akiyatazama.

Mtu aliyevalia koti la mvua ya njano amesimama kando ya eneo lenye maji yenye matope akishika chombo cha plastiki cha samawati. Mazingira yanaonyesha mimea michache inayoota kando la maji.

Jengo la bluu la kijivu. Lina bango kubwa na watu waliobeba madumu ya maji wamesimama karibu. Mazingira yanaonyesha kuwa kuna joto na vumbi.

Vitu vya sanaa za mikono, vimepangwa kwa ustadi ,Vikitumia vyombo vya asili kama ngovu, shanga, na maganda ya nazi, kuna mfuko wa plastiki na vikapu vya kienyeji pembeni .

Chupa la dawa fupi lina maandishi iron na nature's bounty . Lina nambari 65mg, mia moja tablets na maandishi mengine mengine.

Mtu ameshikilia chupa mbili za dawa ,na karatasi ya maelezo kutoka kliniki ya Somalin ,pembeni kuna vidonge vichache vinavyoashiria matumizi ya matibabu.

Watu watatu mmoja amelazwa kwenye kitanda. Wengine wameketi wamevaa mavizi nyeupe na barakoa. Wako katika chumba na kuna vifaa tofauti tofauti viko katika meza. Kuna dirisha yenye kioo inayoingia mwangaza ndani.

Barabara imeporomoka upande moja. Kundi la watu limesimama likitazama. Kuna serikali mmoja amesimama akichukua picha na kamera mkononi.